Eneo la utoaji wa mafunzo kwa watu wazima, mwalimu amesimama kwa ajili ya utoaji wa mafunzo. Wanafunzi ambao ni watu wazima wakisikiliza kwa umakini.

Hili ni darasa maalumu kwa utoaji elimu ya watu wazima, wanafunzi wapo makini kupata mafunzo kutoka kwa mkufunzi.

Duka kubwa la vitabu, mteja akizunguka kwa ajili ya kutafuta kitabu anachokihitaji, ndani ya hili duka kubwa.

Hapa ni shule ya msingi mwalimu akiwa anafundisha wanafunzi, wanafunzi wapo tayari kwa ajili ya kupokea mafunzo kutoka kwa mwalimu.

Katika shule ya msingi, mwalimu akiwa anatoa somo kwa wanafunzi. Wanafunzi wako makini kumsikiliza mwalimu.

Hili ni jengo la shule ya msingi shule hii ina madarasa kadhaa yaliyopangwa kwa safu moja, kila darasa lina mlango na dirisha. Jengo limepakwa rangi ya njano na kahawia na paa lina bati ya rangi ya kijivu.

Mwalimu akiwa mbele ya wanafunzi wa shule ya msingi, akiwafundisha hesabu wanafunzi wapo makini kumsikiliza mwalimu.

Mwalimu anaandika kwenye ubao darasani akiandika somo la kiingereza akifundisha maneno ya kiingereza anaonyesha watoto jinsi ya kuchora na anaonekana akitumia chaki.

Ukurasa wa kitabu, hiki ni kitabu cha mwanafunzi wa shule ya msingi kitabu hiki kinamwelekeza mwanafunzi wa darasa la pili jinsi ya kutumia sarufi.

Darasa kwa ajili ya kufundishia watoto wa elimu ya msingi, mwalimu akiwa mbele ya wanafunzi akiwafundisha somo la kingereza na somo la kuandika.

Kitabu cha darasa, kinafunua somo la usafi wa mazingira, kusisitiza wajibu wa mtoto katika kutunza nyumba, shule na maeneo yanayomzunguka. Hii inaonyesha familia wakila pamoja, mtu akisafisha meza na vifaa vya usafi.

Mwalimu aliyesimama mbele ya ubao mweupe akifundisha somo la hisabati, ubao umeandikwa kwa herufi kubwa pamoja na swali la kuchambua nambari, hii ni taswira ya kawaida ya darasa la elimu ya msingi.

Eneo zuri, kubwa lenye mandhari ya kuvutia hii ni shule ya msingi wanafunzi wakionekana katika eneo la shule. Bustani ikiwa imetengenezwa kwa ustadi mkubwa.

Sehemu ya maradhi ya wanafunzi wa sekondari, hapa kuna vitanda vya juu na chini, meza kwa ajili ya kujisomea wanafunzi na mazingira tulivu.

Hili ni Ni darasa la kisasa kila mwanafunzi anakompyuta yake, viti vya bluu vimepangwa kuzunguka meza ndefu. Darasa hili ni kwa ajili ya mafunzo ya teknolojia.

Maktaba nzuri iliyo na vitabu vya aina mbalimbali, wanafunzi wa sekondari wakionekana kuchagua vitabu kwa ajili ya kujisomea.

Hii ni maabara ya kisasa vipimo vya kimaabara vinafanywa humu ndani, wanafunzi wa shule ya sekondari wanatumia maabara hii kwa ajili ya uchunguzi.

Mwanafunzi akiwa darasani akisainiwa na mwalimu akijifunza kwa bidii, huku vitabu na karatasi vikiwa mezani hali inayoonesha mazingira ya elimu ya sekondari, ambapo usaidizi wa moja kwa moja na kujifunza kwa kina hupewa kipaumbele.

Hiki ni kitabu kwa ajili ya wanafunzi wa elimu ya sekondari, kitabu hiki huwawezesha wanafunzi kujifunza mada mbalimbali na kibaiolojia.

Majengo ya matofali yenye paa za kijani. Nguo za shule zikining’inia kwenye uzio, na mazingira ya kijani kibichi. Mandhari ya shule ya sekondari katika eneo la kijijini au eneo la pembezoni mwa mji.

Wanachuo wakiwa katika majadaliano baada ya vipindi vya darasani, wanafunzi hawa wapo katika hali ya bashasha, wakifurahia majadiliano yao.

Wanafunzi wa chuo katika picha ya pamoja wanasherekea siku yao ya kuhitimu elimu ya chuo kikuu kwa furaha na bashasha.

Mkufunzi akiwa anawaelekeza wanafunzi, wanafunzi wako makini kumsikiliza mkufunzi na kupata maarifa zaidi.

Darasa kubwa mkufunzi yuko mbele teyari kwa kutoa mafunzo kwa wanafunzi, wanafunzi wako kimya na makini kwa ajili ya kusikiliza kinachofundishwa.

Chumba chenye hali ya utulivu, wanafunzi wapo makini kwa ajili ya kufuatilia masomo yao. Eneo hili halihitaji kelele hivyo kurahisisha wanafunzi kujisomea kwa umakini.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu, wapo darasani kwa ajili ya kumsikiliza mkufunzi, wanafunzi hawa wako makini kupata mafunzo.

Ndani ya darasa kubwa mwalimu akisimama mbele kwa ajili ya kutoa darasa kwa wanafunzi. Wanafunzi wapo makini kumsikiliza mwalimu.

Darasa la kisasa lenye wanafunzi walioketi kwa utulivu wakifuatilia mhadhiri aliye mbele ya ubao, wanafunzi wapo tayari kupata mafunzo.

Eneo la mafunzo kwa vitendo. Wanafunzi wakiwa makini kumsikiliza mwalimu. Wanafunzi wapo tayari kupokea mafunzo kwa vitendo.

Fundi akiwa amesimama karibu na mashine ya kiwanda. Fundi amevalia koti la bluu na flana ya njano kwa ajili ya usalama. Hili ni eneo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi na teknolojia.

Maabara ya kisasa ikionyesha wanafunzi wanaojifunza jinsi ya kutengeneza simu ,hapo kuna mashimo ambazo zinatumika katika shughuli zangu wa timu huku wanafunzi wakiwa makini katika utengenezaji.

Hili ni eneo kwa ajili ya mafunzo ya vitendo. Mwalimu wa mafunzo ya vitendo yupo tayari akiwaelekeza wanafunzi jinsi ya kutumia mashine; wanafunzi wapo makini.

Chumba maalumu kwa ajili ya mafunzo ya utengenezaji wa simu kwa njia ya kisasa, mwalimu anaonekana akitoa somo kwa vitendo.

Mafundi vijana wamevalia kofia na vesti za usalama wakifanya kazi katika jengo jipya ambalo bado linaendelea kujengwa. Miundo ya chuma juu inatoa mwanga wa mafanikio na ushirikiano wa mikono mingi unadhihirisha maana ya elimu ya ufundi stadi.

Maabara kubwa kwa ajili ya mafunzo ya vitendo mkufunzi yupo kwa ajili ya kuwaelekeza wanafunzi jinsi ya kufanya kwa vitendo, wanafunzi wako makini kwa ajili ya utengenezaji na kufuata maelekezo ya mkufunzi.

wanafunzi wawili wakifanya kazi ya kutengeneza vifaa, mwanafunzi mmoja anamsaidia mwingine mawazo; wanafunzi hawa wanajifunza ujuzi wa vitendo.

Hili ni eneo maalumu kwa ajili ya mafunzo ya vitendo, wanafunzi wapo makini katika utengenezaji wa simu za mkononi.

Chumba cha kisasa kwa ajili ya mafunzo ya vitendo, wanafunzi wako makini kwa ajili ya utengenezaji wa simu za kisasa.

Sehemu maalumu, kwa ajili ya mafunzo ya utengenezaji wa simu za mkononi. Wanafunzi wakionekana katika mafunzo ya vitendo ya simu za mkononi.